Huyu ni mtu ambaye anatumia kompyuta mpakato na skrini inaonyesha tovuti ya masomo ya mtandaoni. Mtu huyu anaonekana akijishughulisha na masomo ya kidijitali akifanya utafiti. Hii inaakisi ongezeko la matumizi ya teknolojia katika elimu.

Msichana mdogo ambaye amevaa vipokea sauti vya masikioni na akishangaa huku akishika kidole chake juu, anatumia kompyuta kibao kwa furaha labda akijifunza au kuburudika.

Mtu anatumia kompyuta ndogo kuhudhria somo au mkutano mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta mwanamme anaye tabasamu anafundisha. Nyuma yake kuna ubao mweupe na rafu za vitabu.

Mchoro wa ulimwengu wa kidijitali, na uhusiano wa vifaa mbalimbali. Katikati kuna kompuyta ya mezani, iliyounganishwa na vifaa vingine kama simujanja, kompyuta kibao na kompyuta mpakato. Kuna alama zinazoashiria mawasiliano ya mtandaoni. Wingu la kuhifadhi ujumbe wa barua pepe, na uhifadhi.

Huyu ni mtu ambaye anafanya kazi kwenye komputa akitumia mikono yake. Kando ya skrini, kuna alama za teknolojia kama vile kitabu, ikoni ya video na mfalme wa elimu. Hali inaonyesha mazingira ya kisasa ya kujifunza mtandaoni.

Huyu ni msichana mdogo, akiwa ni mwanafunzi, anasoma kwa bidii kwenye kompyuta kibao. Ana kalamu mkononi na daftari wazi mbele yake, akionyesha kujifunza kwa njia ya mtandaoni. Tabasamu lake linaashiria furaha au ari, katika masomo yake.

Mkono ambao umeshikilia simu muhiri huku ikoni za kidigitali zikionekana, zikitoka au kuelea karibu na simu. Ikoni hizi zinawakilisha shughuli za kawaida za kidigitali na dhana kama vile, mawasiliano, burudani, intaneti , teknologia, na kompyuta, na mambo yanayohusiana na nyumbani au ubinafsi.

Mwanaume akiwa kwenye ofisi akifanya kazi kwenye meza. Anaonekana akifunga tai na kuna kompyuta kubwa ya kuonyesha nyuma yake. Ukuta umepambwa na picha za sanaa zenye rangi zikionyesha mitindo tofauti.

Kompyuta mpakato juu ya meza ikiwa na skrini inaonyesha maandiko e-learning . Mtu anayeandika kwenye kibodi anaonekana na kuna vitu vingine kwenye meza kama simu na mimea ya ndani. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza mitandaoni na matumizi ya teknolojia katika elimu.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza amevaa vipokea sauti vya masikio vya rangi ya waridi . Akiongea na labda akitumia kompyuta ya pajani anaonekana akishiriki katika somo la mtandao au mawasiliano ya video.

Mwanamke anatumia kompyuta yake ya mkononi, anajihusisha na elimu ya kidijitali. Mazingira yanaonekana huru na tulivu, jambo linaloashiria kuwa elimu ya mtandao inaweza kufikiwa mahali popote.

Mwanamke mwenye nywele za asili akifanya kazi kwenye kompyuta. Anatumia kalamu kuandika kwenye daftari huku akitazama skrini ya kompyuta. Nyumba ina mwangaza mzuri wa asubuhi ikionyesha mazingira ya kazi ya nyumbani.

Mafunzo ya mtandaoni ,ndani ya skrini kubwa ya kompyuta kuna mwalimu anawafundisha kwa kutumia chati na grafu. Huku wanafunzi wengi wakiwa wameketi na kuskiliza inaashiria teknolojia katika elimu.

Mtoto mdogo akiwa kwenye kikao cha mtandaoni anaonekana mwenye furaha akitabasamu na kusherekea. Amekalia meza akiwa na daftari mbele yake na kalamu katika mkono. Komppyuta yake inaonyesha mwangaza mzuri na mazingira ni ya nyumbani yenye rangi ya kijivu na rangi za asili. Mtoto ana nywele za asili zilizofugwa vizuri akionyesha hamu ya kujifuza.

Mchoro wa elimu ya mtandaoni. Mbele kuna skrini kubwa ya kompyuta inaonyesha mwalimu akufundisha. Chini ya skrini kuna rundo la vitabu na upande wa kushoto kuna kamera. Upande wa kulia mwanafunzi ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo.

Mtu anaandika kwenye daftari akitumia kalamu, huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake ikitumika. Inaashiria matumizi ya majukwaa ya kidijitali na e-learning katika elimu ya kisasa ambapo mwanafunzi au mtaalamu anaweza kujifunza au kufanya kazi mtandaoni.

Mikono ya mtu inajalaza kwenye kompyuta mkononi. Huku, taswira ya kidijitali ya balbu ya mwanga na mtandao wa neva ikionekana juu yake. Neno e-learning linaonekana katikati ya taswira hiyo, likionyesha dhana ya kujifunza kidijitali.

Huyu ni mtu ambaye ameketi kwenye dawati akishiriki katika mkutano wa video kutumia kompyuta mpakato. Dawati limepangwa vizuri na vitabu na vifaa vya ofisi, kuashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi nyumbani. Inaonyesha jinsi teknolojia inavyotumika kwa mawasiliano na elimu.

Mwanamke na mtoto wakitumia kompyuta ndogo pamoja, wote wakiwa mamevaa vipokea sauti. Wanaonekana wamejikita kwenye skrini labda wakijifunza kutazama kitu au kusikiliza. Inaonyesha matumizi ya teknolojia katika elimu au burudani nyumbani.

Mwanamke anafanya kazi au kusoma katika gari la moshi. Ameketi kwenye kiti chenye meza akitumia kompyuta ndogo huku akiandika kwenye daftari. Begi lake la mgongoni liko kando yake na manthari ya nje yanaonekana kupitia dirisha.

Mwanaume anarekebisha tai yake akiwa ameketi mbele ya kompyuta mezani. Inaonekana kama anajitayarisha kwa mkutano wa mtandao au kazi. Chumba kina mapazia ya rangi ya kahawia na kuna sanaa kwenye ukuta.

Mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta akiwa na miwani na kuonekana kufikiria kwa makini. Nyuma yake kuna mwangaza wa asili unaoingia ukiongeza hali ya kisasa ya kitaaluma. Hii inadhihirisha mazingira ya ofisi na mchakato wa kufikiria wa kitaaluma.

Wanafunzi wawili wamekaa kwenye ngazi wakitumia vifaa vyao vya kielektroniki. Wote wanatumia kompyuta ndogo, wanaonekana wako makini na shughuli zao.

Msichana mdogo anajifunza kupitia jukwaa la mtandaoni, anaangalia skrini ya kompyuta yake, ambapo anaonekana mwalimu akimfundisha. Anaandika kwenye daftari akionyesha jinsi elimu ya kidijitali inavyoweza kukufunza kutoka nyumbani.

Huyu ni mwanamke ambaye amejishughulisha na kompyuta yake ndogo labda anafanya kazi au anajifunza mtandaoni. Anaonekana makini kwa kile anachokifanya. Mazingira yanaonekana kama ofisi au nafasi ya kazi, na kuna hisia ya utulivu na umakini.

Vijana wawilli wanaangalia kompyuta ya mkononi, huku mwanamke akionyesha kitu kwenye skrini. Wote wanaonekana kujishughulisha na kazi kwenye kompyuta huku kompyuta nyingine zikionekana nyuma, zikipendekeza mazingira ya ofisi au chuo.

Nyumba za kisasa zikiwa na milango na madirisha yenye rangi ya kijani kibichi. Kila mlango unao muundo wa kipekee na kuna lango kuu la kijani kibichi mbele.

Vijana kadhaa wakiwa kwenye chumba cha mazoezi cha kuinua vyuma. Kijana aliye mbele kabisa amevaa fulana ya samawati na kaptura nyeusi. Amejitayarisha kuinua vyuma vizito vilivyowekwa kwenye chuma kirefu. Wengine wamesimama nyuma yake huku wakimtazama.

Chumba chenye kuta za rangi ya zambarau nyepesi kina vitanda viwili, kimoja kikiwa na fremu ya mbao yenye rafu na kingine kikiwa kimefunikwa na shuka nyeupe. Chumba kina sakafu ya vigae na mapazia ya kahawia.

Mtoto anaogelea kwenye bwawa, amevaa kofia ya kuogelea na miwani, maji yanaruka karibu naye akionekana akichukua pumzi. Huyu anaonekana akijitahidi katika mazoezi au shindano la kuogelea.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili labda katika bweni la shule. Chumba kina meza na viti na pia kuna mlango unaonekana chooni. Nyavu za mbu zimefungwa juu ya vitanda zikitibithi tahadhari dhidi ya mbu.

Maktaba kubwa au kituo cha kusomea kilicho jaa wanafunzi na watu wazima wakisoma na kufanya kazi. Kuna rafu ndefu zilizo jaa vitabu meza na viti vingi. Watu wengi wanatumia kompyuta ndogo wakifanya utafiti.

Hiki ni chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kilichofunikwa na neti nyeupe ya mbu. Kuna kabati kubwa la mbao lenye kioo na ukutani, kuna msalaba. Chumba kinaonekana kuwa na kuta za rangi ya njano isiyokolea.

Chumba rahisi cha kulala, chenye vitanda viwili vya ghorofa, na dawati lililowekwa ukutani. Kuna kiti kimoja na mapazia yenye rangi ya kupamba dirisha. ikipendeza chumba cha hosteli au bweni.

Hili ni darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa vizuri. Kuna ubao mweupe mbele ya darasa na sakafu inaonekana kuwa na zulia la kijani.

Chumba cha mikutano chenye meza ndefu ya mbao iliyozungukwa na viti vyeusi. Kuna skirini kubwa ya televisheni iliyowekwa ukutani na ubao mweupe. Chumba kinaonekana kuwa tayari kwa mkutano.

Chumba tupu chenye ukuta mweupe na sakafu ya vigae vyeupe vinavyong'aa, dirisha kubwa linaloleta mwanga wa kutosha na kabati kubwa la mbao lenye milango kadhaa. Mlango mwingine wa rangi nyeusi unaonekana upande wa kulia.

Wodi ya hospitali yenye vitanda vitatu vilivyopangwa vizuri na mapazia ya buluu yakitenganishwa kila kitanda kwa faraha. Mazingira safi na nadhifu yanaashiria huduma bora za afya.

Chumba chenye vitanda viwili labda chumba cha bweni. Vitanda vimefunikwa kwa shuka za kijani na kuna chandarua nyeupe juu ya kila kitanda. Chumba kina meza za mbao na viti pamoja na dirisha lenye mapazia.

Haya ni maktaba ya kisasa na ya kuvutia yenye ngazi ya duara inafanana na mti. Chini wanafunzi kadhaa wamejishughulisha na kusoma vitabu huku wengine wakionekana juu kwenye ghorofa ya ngazi, pia wakifurahia mazingira ya kusoma. Maktaba imejaa vitabu na mapambo yanayohimiza kujifunza.

Haya ni maktaba yana meza na viti vingi vya mbao. Kuna rafu za vitabu nyuma, na madirisha yenye mapazia ya bluu. Chumba kina taa za dari na mfumo wa hali ya hewa.

Wanafunzi wa huduma za afya wakiwa katika mafunzo wakifanya kazi na mfano wa mtu aliye kwenye kitanda cha hospitali. Wamevalia mavazi ya kitaaluma na barakoa, wakionyesha umuhimu wa usafi na usalama katika mazingira ya afya.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa labda katika shule ya bweni. Kuna vitanda kadhaa vya mbao vilivyopangwa vizuri na dirisha lenye mapazia ya kahawia linaloonekana likiruhusu mwanga kuingia. Chumba kinaonekana safi na kimetayarishwa kwa ajili ya kulala.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri chenye vitanda viwili na thamani za kisasa. Kuna meza ya kazi katikati na rafu za juu zikiwa na vitu vya mapambo na michezo. Sakafu inaonekana safi na ya mbao na madirisha yanaruhusu mwangaza wa asili kuingia.

Darasa lenye wanafunzi waliovalia sare nyekundu wakiwa wameketi mbele ya kompyuta. Mwalimu mwanamke mweupe amesimama mbele ya darasa akiwafundisha. Nyuma ya darasa kuna bango lenye chati na habari.

Mazingira ya maabara ya kompyuta. Mwalimu au mwezeshaji mmoja ambaye ni mwanamme amesimama akimsaidia mwanafunzi wa kike ambaye amevaa hijab ya bluu. Wanashughulikia kompyuta.

Hili ni darasa tupu labda la shule ya msingi au sekondari lenye madawati na viti vya mbao vilivyopangwa kwa utaratibu. Ubao mweusi na ramani ya dunia ipo ukutani vikiashiria mazingira ya kujifuza. Inaonekana kama darasa la zamani au la shule ya umma nchini.

Mwanamke mwenye nywele ndefu anakisoma kitabu kwenye maktaba, amesimama juu ya ngazi ndogo, akionyesha anaweza KUfikia vitabu vilivyo juu. Nyuma yake kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu vya kila aina.

Jengo la kanisa lenye ghorofa mbili, likiwa limejengwa kwa matofali. Limezungukwa na miti mirefu na vichaka vya kijani kibichi, vinaashiria mazingira tulivu na ya kuvutia sana.

Chumba rahisi cha kulala kikiwa na kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka ya bluu yenye miraba. Ukuta una rangi mbili, nusu ya juni nyeupe na nusu ya chini ni rangi ya machungwa na kuna mlango wa samawati kuelekea kushoto.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara ukiwa tupu. Kuna viti vingi vilivyopangwa kwa safu vyote vikiwa na madawati madogo yaliyoshikamana. Ukumbi una dari refu na taa nyingi za miraba na pia kuna madirisha makubwa upande wa kushoto yaliyoingiza mwanga wa asili.

Maktaba makubwa yenye rafu nyingi za vitabu zilizojaa tele. Inaonekana kua maktaba ya zamani, kutokana na usanifu wake. Kuna meza na viti vya kusomea, na watu wachache wanaonekana wakisoma. Inatoa hisia ya utulivu na mazingira yanayofaa kusoma na kujifunza.

Darasa tupu lenye viti na meza za blue zikiwa zimepangika vizuri, zikisubiri wanafunzi. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili kuingia darasani, huku nje kukiwa na miti yenye majani ya kijani.

Dimbwi la kuogelea lenye maji ya bluu na viti vya rangi ya machungwa vikiwa vimepangwa kando yake. Nyuma ya dimbwi kuna jengo ndogo lenye kuta za mawe. Kuna mnara wa mji mrefu upande wa kulia.

Mchezo wa raga ukiendelea uwanjani. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakishindana vikali, kuwania mpira. Wengine wakiwa wamevalia jersey za kijani na wengine za samawati. Ni pambano kuu la michezo.

Maktaba, au chumba cha kusomea chenye utulivu, kuna meza na viti vingi vilivyopangwa vizuri, tayari kwa wanafunzi, au wasomaji. Rafu za vitabu zinaonekana nyuma, zikibaini mahali panapofaa pa kufanya utafiti na kujifunza.

Hili ni lango kuu la chuo kikuu likiwa na jengo kuu. Bustani iliyo tunzwa vizuri na ishara inaonyesha vitango mbalimbali vya chuo. Inashiria taasisi muhimu ya elimu ya juu nchini na kuna hisia ya utulivu na amani.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili, kila kimoja kikiwa na chandarua cheupe cha mbu. Vitanda vina mashuka ya kijani kibichi. Ukutani kuna picha zilizoninginizwa na kuna kabati la nguo. Taa ya miale mirefu ipo dari.

Bwawa la kuogelea lenye maji ya samawati likiwa limezungukwa na viti vingi vya kupumzikia vya rangi ya chungwa vilivyopangika vizuri. Nyuma kuna jengo la kisasa na nguzo ya chuma refu.

Kundi la vijana wanne wamesimana nje wakitumia simu zao za rununu. Wamening'iniza barakoa mikononi mwao. Wote wanaonekana wametulia na kuzingatia simu zao kwa ustadi.

Msichana mdogo amevaa koti jeupe la maabara na miwani ya usalama. Anafanya jaribio la sayansi akishika chupa yenye kimiminio nyekundu na kumimina kwenye chombo kingine. Meza imejaa vifaa vingine vya maabara.

Wanafunzi wawili, mwanamume na mwanamke, wakiwa wamejishughulisha na shughuli ya ufundi wa kompyuta. Kila mmoja anataa ya kukuza inayoangaza eneo ya kazi na wanaonekana wakichunguza na kutengeneza vifaa vya elektroniki.

Msichana mdogo mwenye kigari cha magurudumu, anatabasamu ndani ya maktaba. Ameshika kitabu chake katika maktaba huku akifurahia na kujiamini.

Mwalimu anawafundisha watoto wawili, mvulana na msichana, ambao wote wanaonekana kutumia visaidizi vya kuskia. Wote wameketi mezani na mwalimu anaonekana kuwafundisha kwa subira.

Huyu ni kijana mdogo anayeonekana kuwa na mahitaji maalum, akiwa amekaa mezani na kushiriki katika shughuli ya kujifunza au kucheza. Mtu mzima anaonekana akimsaidia kwa kumuelekeza kwa kidole. Kuna vitu vya kucheza na vitabu nyuma.

Mwalimu anamsaidia msichana mdogo mwenye mahitaji maalumu kujifunza kutumia mashine ya kuandika. Msichana ana miwani na kifaa cha kusaidia kusikia. Wako darasani na kuna meza na vitu vingine vya kujifunzia.

Wanafunzi wakiwa darasani, wana furaha na ushirikiano. Manthari hii ni ya mazingira chanya ya kujifunza ambapo wanafunzi wanashirikiana na kuunga mkono kila mmoja. Ni mafunzo mazuri wa ushiriano wa umoja katika mazingira ya elimu.

Watoto walili, mmoja akiwa na ngozi nyeuesi na mwingine mweupe, makovu madogo usoni. Wanatabasamu wakiangalia kupitia dirisha. Wote wana furaha na wanacheka. Pia wanaangazia umuhimu wa elimu jumuishi.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia ameinua vidole viwili vya mkono wake wa kulia labda akijaribu kuwasilisha ujumbe maalum. Uso wake unaonyesha hisia ya udadisi.

Wanafunzi wawili wanajifunza darasani. Mmoja anainua mkono wake kana kwamba anataka kusema au kuuliza swali wakati mwingine anatazama kwa makini. Wana mavazi ya shule wengine wanaonekana nyuma yao. Meza ina vitabu na vifaa vya masomo ikionyesha mazingira ya kujifunza na ushirikiano darasani.

Huyu ni msichana mdogo ambaye anachora kwenye karatasi, huku mwanamke mzima akimsaidia kwa kumwelekeza kwa kidole. Wako mezani, na kuna kalamu za rangi nyingi kwenye kikombe, inaashiria shughuli za kujifunza au tiba.

Mwalimu wa kike anamsadia mwanafunzi mdogo wa kiume ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wanatazamana wakitabasamu. Mwanafunzi akiwa na daftari wazi mbele yake na kalamu. Nyuma yao kuna ramani ya dunia na chati nyingine kwenye ukuta.

Mtoto akiwa darasani na kifaa cha kusaidia kuskia maskioni, inaashiria umuhimu wa elimu maalum na jinsi teknolojia ilivyosaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum kujifunza.

Mwalimu mwanamke anamsaidia msichana mdogo. Wote wanafurahia kujifunza, huku msichana huyu akishika kitu kwenye meza. Inaonekana kuwa ni somo la elimu maalumu.

Mwanamke ambaye huenda ana matatizo ya kuona, anatumia kibodi maalum. Huku akiwa mbele ya komputa. Anafanya kazi kwa umakini na bidii. Hii inaashiria umuhimu wa kutoa zana na raslimali zinazofaa kwa watu wenye mahitaji maalum.

Wanafunzi watano ikiwemo mwanafunzi mlemavu wanasoma pamoja. Wameketi kwenye meza ndefu huku wakizungukwa na rafu za vitabu. Wanaonekana kujadili kazi zao na kusaidiana.

Mvulana mdogo, akiwa kwenye kiti cha magurudumu, anaonekana mwenye furaha akitabasamu, na akiwa katika maktaba. Amevaa shati jekundu na suruali la bluu. Nyuma yake kuna rafu zenye vitabu vingi, zikionyesha mazingira ya kujifunza. Mwangaza wa ndani ni mzuri, ukionyesha hali ya joto na urafiki katika mazingira ya maktaba.

Wanafunzi mbalimbali wakisoma pamoja katika maktaba. Mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu, akibaini jinsi elimu inavyo jumuisha watu wote. Inaonyesha umuhimu wa kutoa mazingira jumuishi, ya kujunza watoto wote.

Huyu ni msichana mdogo mwenye miwani. Anachora kwenye karatasi kubwa, anaonekana kufurahia shughuli hiyo huku mikono yake ikiwa na rangi mbalimbali. Nyuma yake kuna rafa zenye vifaa vya sanaa na maua. Inaonyesha mazingira ya ubunifu. Mwangaza wa asili unatoa mwonekano mzuri wa eneo hilo.

Huyu ni mtoto mdogo wa kiume akiwa ameketi kwenye meza, akicheza na kitu chenye rangi nyekundu mkononi mwake. Mtu mzima anaonekana nyuma akimwelekeza kwa kidole. Mandhari inaonyesha chumba cha watoto chenye rangi angavu na vifaa vya kuchezea.

Mwanaume mwenye ugonjwa akiwa amesimama mbele ya ubao akifanya hesabu. Amekaa kando ya mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu wake, wakitabasamu wote wawili, wakitazama kuelekea aliyepiga picha, inaashiria kuumbwa mkono na kujumuishwa katika elimu ya watu wenye mahitaji maalum.

Kundi la watoto wa shule wakiwa wameketi sakafuni wakijifunza. Huku mmoja wao akiwa mlemavu wa macho akisoma kwa kutumia maandishi ya vitutu. Watoto wengine wamevalia sare za shule za rangi ya samawati na wanaoonekana wakifanya kazi zao na kusoma kwa bidii.

Mtoto mwenye ulemavu anatabasamu huku akishika gitaa darasani, akizungukwa na wanafunzi wenzake na walimu. Inaonyesha jinsi elimu jumuishi inavyomsaidia kila mtoto kushiriki na kujifunza vilivyo.

Huyu ni mtoto mdogo wa kiume mwenye miwani ambaye amesimama akitumia kifaa cha kusaidia kutembea chenye rangi ya manjano na kijivu anatabasamu usoni mwake.

Kundi la watu wanne wanaojifunza lugha ya ishara labda kwa ajili ya elimu maalumu wamefurahia na wanashirikiana kikamilifu, jambo linaloonyesha umuhimu wa kujumuisha watu kwenye mahitaji maalumu katika jamii.

Mtoto mwenye furaha ameketi kitandani, akiwa na miguu bandia, na magongo pembeni. Anatabasamu akionyesha matumaini na ujasiri, licha ya changamoto zake za maisha.

Kijana akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu anatumia kompyuta yake ndogo na kuandika kwenye daftari. Anajishughulisha na kazi au masomo labda akichambua ujumbe kutoka kwenye kompyuta yake.

Mwanamke na mwanaume ambao wamevaa aproni. Mwanamke anaonekana akimweleza mwanamke huyu, ambaye ameangalia kompyuta kibao. Wote wanashirikiana katika kazi fulani za mkono au ufundi, wakionyesha ujumuishi wa mafunzo kazini.

Wasichana wawili wameketi kwenye meza, wakishirikiana katika shughuli fulani ya kujifunza au kucheza. Mmoja anaonekana kuwa anafundishwa au kusaidiwa na mwenzake, inaonekana ni darasa au mahali pa kujifunza.